Mkusanyiko mkubwa na wa kupendeza wa shanga na vitu vingine vya kitamaduni vinavyouzwa au kuonyeshwa. Inaonekana kama duka la zawadi, soko la sanaa au la ufundi wa mikono.

Matunda ambayo yamo kwenye soko .Kuna tunda la parachichi na tunda la embe na tunda lingine. Matunda haya yanauzwa hapa

Gari nyeusi ambayo limesimama. Gari hili ni la kampuni ya Toyota tunavyoona kwa nembo yake. Nambari ya usajili pia inaweza kuonekana.

Soko lenye matunda mengi kuna matunda ya aina tofauti kama vile chungwa, nanasi, ndizi, parachichi na kadhalika. Kuna mtu mmoja ambaye ameshika tama.

Mtu ambaye ameshika rununu. Mtu mwengine kando yake ameshika ameweza kushika noti ya pesa. Mtu anayetumia rununu anajaribu kulipa kitu katika simu hiyo.

Noti ya thamani ya shilingi mia tano ya nchi ya Kenya. Noti hii ni ya kitambo ambayo iko na mchoro wa aliyekua rais wa kwanza, Jomo Kenyatta.

Mtu ameshika noti mbili za zamani ya shilingi elfu moja ya zamani ya nchi ya Kenya. Noti hizi anataka awekewe kwenye akaunti yake ya simu.

Gari jeusi la kifahari ambalo limeweza kuegezwa nje ya chumba. Gari hii ni ya thamana kubwa sana.

Magari mengi ambayo yameegeshwa vizuri sana. Gari moja ni jeupe na mengine ni meusi. Magari haya huenda yanauzwa mahali humu.

Soko la kuuza matunda, kuna aina nyingi ya matunda hapa. Kuna matunda embe na matunda mengine kama ndizi, mbele yake kuna watu wanao nunua matunda hizi.

Soko za matunda. Watu wengi wanafanya biashara tofauti ya kuuza matunda aina nyingi. Kuna watu ambao wanaonekana kuenda pande tofauti.

Chapisho ya bima ya Jubilee na kuna mchoro ya mwanamke. Kando kuna maandisshi ambayo yameandikwa kuwa unaweza kulipia 6,200 kwa kila mwaka.

Bima inayotolewa na kampuni antiano, bima hii inatolewa kwa ajili ya kumpa salami gari ya pikipiki.

Bima ya afya una mchoro wa mtu ambaye ameketi chini huku akifinya kompyuta yake.

Samaki ambayo Iko kwenye soko, samaki hizi zinauzwa hili kuweza kupata pesa , samaki hizi ni nzuri kwa afya ya binadamu.

Magurdumu manne ambayo yanendelea kuoshwa. Magurudumu haya huenda ni ya kuwekwa kwenye gari kama lingine lina tatizo.

Magari mazuri ambayo yameweza kuegeshwa katika upande huu. Magari haya ni mapya na huenda yanauzwa katika eneo hili.

Soko la kuuza bidhaa tafauti ikiwemo nyanya, ndimu, nyanya na aina nyingine za matunda.

Gari ambayo imesimama na gari hili ni la rangi ya samawati iliyokolea, nyuma ya gari hili kuna mtu ambaye amesimama ,na amevalia miwani.

Duka ambayo imepakwa rangi ya kijani kibichi . Katika nyumba hii imeeza kuandikwa maandishi ya mpesa iliyoandikwa na rangi ya nyeupe .

Bima ya maisha inayotolewa na kambuni ya Anziano, kambuni hii lina ashiria kwamba siku zako za mbele zimelindwa na bima hii.

Magari mapya ambayo yameweza kuegeshwa katika gari kubwa, ili kusafirishwa kwenda upande mwingine ambapo itakayo uzwa hapo.

Dawati ambayo limewekwa vifaa mbalimbali, vifaa vingi hapa ni vya maziwa. Huenda dawati hili ni la kuuza maziwa.

Soko la kuuza nguo, kuna nguo aina tofauti humu. Kuna nguo ya rangi jeupe samawati na kijani kibichi.

Bima ya afya inayotolewa na kampuni ya Anziano, kampuni hii inatoa bima kuanzia shilingi elfu kumi na nne kwa mwezi.

Gari aina ya matatu ambao ni ya rangi ya nyeupe, gari hili linaonekana kuwa safi na kuna uwezekano kwamba bado ni jipya.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia koti jeupe huku ameshika mashine ya kutoa maziwa. Mashine hii inatoa maziwa unapoweka pesa.

Risiti inayotolewa na programu ya mtandao wa e-citizen baada ya kulipia gharama ya kupata huduma ya kuangaliliwa kama una kesi yoyote na serikali

Wanaume wawili ambao wameketi nje ya kibanda kidogo au duka kama vile panavyouza bidhaa mitaani au vituo vya huduma nchini Kenya. Upande wa kushoto kuna jengo la kijani labda duka la wakala wa huduma za pesa kwa simu au dogo la rejareja.

Ndizi ambayo imeiva na iko tayari kuuzwa kwenye soko. Hapa imeewekwa mingi ili kuweza kuuzwa au kusubiria mununuzi.

Duka la kuuza maziwa. Kuna mchoro wa ng'ombe ambao umechora katika ukuta. Mtu ameketi chini ndani ya nyumba hiyo, ambaye labda ni mhudumu hapo. Anasaidia wateja ili kuwauzia maziwa.

Programu ya kutuma na kupokea pesa ya mpesa. Programu hii inaonyesha pesa elfu sitini na nane mia nane.

Mkono ambao umeshika noti ya shilingi elfu moja ya nchi ya Kenya. Noti hii ni ya thamani sana na ndio noti kubwa katika nchi ya Kenya.

Sarafu ya dhamani ya shilingi ishirini , shilingi kumi, na shilingi tano za nchi za kenya. Sarafu hizi zinaweza kutumika kufanyia mambo aina nyingi.

Bima ya nyumba inayotolewa na kampuni ya Anziano. Bima hii inaweza kugharamia wizi, moto au madhara mengine.

Watu wawili mwanaume na mwanamke ambao wamesimama huku wameshika kijitabu na wanaangalia kwa makini huenda ni cheti fulani.

Viatu vingi ambavyo vimepangwa katika eneo hili. Vitu hivi vimepangwa kwa ajili ya kuweza kuuzwa.

Gurudumu la gari likiwa na rimu ya kuvutia sana .Rimu ina muundo wa spare nyingi zenye rangi mbili. Sehemu ni nyeupe na au fedha nyepesi na sehemu nyingine ni buluu angavu.

Rundo la maboga yalioyopangwa. Inaonekana kama yamekusanywa kwa ajili ya kuuzwa au kuhifadhiwa. Baadhi yana rangi ya kijani iliyokolea.

Soko la kuuza bidhaa mbalimbali, na bidhaa kadhaa hapa inaonekana kuwa ni matunda aina tofauti. Watu wanaofanya biashara wanaendelea na shughuli hiyo.

Mtu ambaye amesimama mbele ya duka ya kuuza maziwa. Duka hili limepakwa rangi ya nyeupe na yeusi.

Bima inayotolewa na kampuni ya (kenya orient) hili kulinda wanyama wanaofugwa nyumbani ambao ni wanyama pema kuna mchoro wa ubwa ambaye ameonyesha ulimi yake.

Bima ya gari, bima hili inaweza kutolewa kwa wakati wa mwezi mmoja. Bima hili linagharimu shilingi elfu tatu mia tano.

Shehena ya bidhaa, ambayo imepakitiwa kwa stadi huu, shehena huenda linataka kusafirisha kwenda pande nyingine.

Bima inayotolewa na kampuni ya Amaco na hii bima inasaidia kwa uwapo utapata ajali yoyote ya kimwili yoyote.

Magari manne ambayo yameengezwa ndani ya nyumba. Magari haya huenda ni ya kushindana au ni ya mashindano.

Mkono wa mtu ambaye imemshika simu na anajaribu kutumia simu ili kulipia bidhaa ambaye huende amelipia.

Kwenye hili soko , Kuna vitunguu vyekundu, vimejaa kwenye kikapu kikubwa kilichosokotwa Kiko upande wa juu kushoto, na kuna viazi viko kwenye vyombo kadaa. Ku a ndoo ya rangi ya udongo iliyojaa viazi upande wa juu.

Bima ya AAR ambayo maandishi kando yake imeandikwa kwamba inaleta usalama wa afya katika mlango wako.

Soko la matunda. Matunda mengi yaonekana huku bei ya bidhaa hiyo imeandikwa hapo, nyuma yake kuna mtu ambaye huenda anauza bidhaa hizi.

Watu ambao wamesimama na huenda wanapokea huduma katika ofisi za s Safaricom sababu tunaona nembo ya mpesa imeandikwa hapo.

Magari ambayo yameegeshwa kwenye jumba hili. Magari haya yameegeshwa kwa pahali ambapo inavyofaa. Kuna gari ya rangi ya bluu na nyingine nyeupe.

Bima ya Mayfair ambalo linaelezea jinsi bima hii inaweza kufanya kazi iwapo unahitaji.

Mtu ambaye ameshika noti ya thamani ya elfu moja. Mtu huyu ameshika noti mingi huenda ameitoa kwenye benki.

Watu ambao wako katika harakati ya kuuza na kununua kwenye soko. Soko hili limejaa bidhaa mingi za matunda na kuna maji ambayo imeweza kutambaa hapo.

Gari ambayo imeengeshwa nje ya jumba, gari hili ni jeupe na lina nambari ya usajili ishara kwamba ni ya nchi ya Kenya.

Mkono wa mtu ambaye ameshika noti ya Kenya ya samani ya shilingi mia mbili na shilingi hamsini, kando yake kuna sarafu za pesa pia.

Mwanamke amebeba mtoto mchanga. Amesimama chini ya mti mkubwa. Mtoto analia na amevaa koti dogo la rangi ya bluu. Mwanamke amevaa nguo nyeupe na anaangalia mbele. Nyuma yao kuna gari nyeusi.

Ofa ya bima kutoka kampuni ya Jubilee, kwa kushirikiana na bima bora ya hosiptalini. Inayokidhi mahitaji kwa bei nafuu, bima ya uzazi inayofaa bajeti, hii inaashiria kuwa ni bima ya uzazi isiyo gharimu sana.

Duka ambayo ni ya kuuza maziwa na bidhaa zake. Kuna mtu ambaye amesimama ndani ya duka hili, ambaye huenda ni muuzaji.

Watu ambao wamo kwenye soko. Watu hao wanafanya biashara tofauti. Wengine wananunua, wengine wakiuza. Magunia yamewekwa chini na inawezekana kuwa ,yanaweza kuwa bidhaa zinazouzwa.

Bustani ambalo magari yameegeshwa na kunaonekana kwamba kulikuwa na sherehe ambayo ilikuwa inaendelea hapo.

Egesho ama maegesho za magari yanayouza katika duka la magari iitwalo Car Locus ,magari kadhaa yameegeshwa nje ya jengo ile na namba ya simu nyuma yao inaonekana kwenye ishara ya duka.

Magari mengi ambayo yameegeshwa kwenye maengesho yao magari hii ni ya rangi tofauti tofauti kuna ya rangi nyeupe, kuna ya rangi nyekundu, kuna ya blue na nyingine nyingi. Magari hizi labda ni za kuuzwa.

Mtu ambaye ameshika bunda la noti, anampea mtu mwingine akiwa benki kwamba huyu mtu amekuwa akitoa pesa hizi kutoka kwenye akaunti yake.

Soko ambapo kuna mimea tofauti tofauti yanaouzwa hapa. Kuna viazi kuna karoti na kuna pilipili hoho. Hizi ni mimea ambavyo vinazouzwa na ni vya muhimu sana katika mwili wetu.

Viatu vya mchezo ambao unaonekana katika soko. Viatu hivi vinapendeza sana kwa sababu vina magurudumu ambayo yakivaliwa yanaeza kupeleka mtu katika pande tofauti tofauti.

Sokoni ambapo wafanyi biashara tofauti tofauti huleta vitu zao aina mbalimbali ili kuwauzia wanunuzi na kupata pesa tofauti ili kunufaika katika biashara yao na kujisaidia kimaisha.

Tangazo la huduma ya bima kutoka kampuni ya Britam likielezea mpango wao wa afya inayo itwa malkia . Maelezo yaliopo ni kwamba , kauli mbiu, jina la huduma na huduma inayotolewa . Huduma inayotolewa inahusisha huduma ya kifedha kusaidia gharama ya mazishi ikiwa mpango unayemlipia atafariki dunia.

Noti nyinyi ambayo imepangwa kwa ustadi maalum. Noti hii ni noti ya shilingi elfu Moja ya jamuhuri ya Kenya ambayo ni pesa ya Kitambo iliyotumika katika wakati uliopita.

Bima ya familia inayoitwa CIC ,bima hii inasaidia kila mmoja wakati wanapopatwa na shida yeyote katika maisha yake. Bima hii inaweza kusaidia wakati anapopata ajali yeyote inaweza kutokea.

Soko ya mboga ambapo wanabiashara wanafanya kazi ya uuzaji wa mboga aina tofauti tofauti, wanunuzi pia wamekuja hapa ili kuweza kununua mboga hii ili kuenda kukula.

Noti ya shilingi hamsini na noti ya shilingi mia mbili. Noti hizi zinatumika haswa sokoni kununua vitu mbalimbali kama vile vitu vya kutumia katika vyumba tofauti tofauti.

Mtu ambaye amelala karibu na ukuta wa jengo amevaa shati la kijani karibu naye kuna maandishi ya kijani kibichi kwenye ukuta.

Magari ambayo yameegeshwa, magari haya yameegeshwa kwa uwanja, ishara kwamba watu hawako mbali na hapa.

Mchoro wa mtu ambaye ameonekana kuinama na kuiangalia baiskeli yake iliyoko chini. Mchoro huu uko kwenye tangazo ya bima inayotolewa na kampuni ya Mayfair.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka ndogo au kibanda kinachoonekana kutoa huduma za simu na pesa za kieletroniki.

Watu ambao wako kwenye soko, soko hili linaonyesha wanauza matunda na vifaa vingine, inaonekana mahindi na viazi na nyanya.

Mkono wa mtu, ambao waweza kushika bunda la noti ,noti hii ni ya thamana ya shillingi elfu moja ,ya fedha za kitambo za Kenya.

Duka ndogo ambazo imepakwa rangi ya kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna bango refu lenye maandishi yaliyoandikwa wima yakionyesha huduma za saluni.

Noti ya samani noti ya elfu moja yanchi ya kenya mtu anashika Kwa mkono wake na kuonyesha noti hii, michoro kuna aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya na Kuna gorofa hiliyo chorwa picha.

Bima ya gari inayotozwa shilingi elfu saba mia tano sabini na nne kila mwaka. Mchoro wa mtu unaonekana na gari kando yake. Gari hii ni teksi ambayo inasafirisha watu.

Gari mengi ambayo yameengeshwa, hii ni ishara kwamba mahali hapa ni pahali pa kuegeza magari

Pahali ambapo magari mapya yanabidi kuweza kuuzwa. Magari haya yanauzwa yakiwa mpya na kambuni hii.

Duka kuu ambao kuna watu wawili wanajaribu kununua bidhaa, wameangalia kwenye dawati la hili duka na wanajaribu kuangalia bei yao.